Wanawake watatu wapo ndani ya chumba wameketi katika kiti chenye rangi nyekundu na meza nyeupe juu ya meza kukiwa kuna chupa ya soda aina kokakola, bia pamoja na vinywaji vingine, hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayohusika na uuzaji wa vinywaji mbalimbali.

Watu wa jinsia ya kike na ya kiume wapo ndani ya sehemu maalumu ya kupata vinywaji wameketi katika viti juu ya meza kukiwa na chupa za vinywaji zenye rangi ya kijani pamoja na glasi yenye rangi nyekundu, hii inaashiria kuwa ni sehemu maalumu kwa ajili ya uuzaji wa vinywaji.

Gari yenye rangi nyeusi iliyoegeshwa katika sehemu ya uuzaji wa magari, mlango ukiwa umefunguliwa hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uuzaji na usambazaji wa magari ya aina mbalimbali.

Magari manne yameegeshwa katika mstari mnyoofu, mbele yao kulikuwa na wanaume wawili wakiangalia magari yao kwa umakini mkubwa, hii inaashiria kuwa hii ni sehemu maalumu inayojihusisha na utengenezaji na usambazaji wa magari.

Mashine maalumu ya utnegenezaji wa maziwa yenye rangi ya bluu, yenye michoro pamoja na mtoto aliyeshika glasi ya maziwa, maandishi meupe yanayosomeka kama "milk ATM", hii inaashiria kuwa hii ni sehemu maalumu ya uuzaji wa maziwa.

Mashine maalum ya utengenezaji wa maziwa yenye rangi ya bluu na maandishi yenye rangi nyekundu, bluu na nyeusi yasomekayo kama "Milk ATM" pia kuna mchoro wa ng'ombe mwenye rangi nyeupe na nyeusi. Hii inaashiria kua hii ni semehu maalum ya utengenezaji wa maziwa.

Mashine maalumu ya kuhifadhi maziwa yenye rangi ya bluu, mchoro wa ng'ombe wenye rangi nyeusi na glasi yenye maziwa meupe. Ndani ya mashine hiyo kukiwa na vidumu vyenye ujazo mbalimbali vilivyohifadhi maziwa. Maandishi yaliyoandikwa kwa rangi ya bluu yanayosomeka kama "Milk ATM". Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu ya uuzaji wa maziwa.

Masofa yenye rangi nyeupe na mito yenye rangi nyeupe yamepangwa vizuri katika sehemu moja, hii ina ashiria kuwa hii ni sehemu inayo jihusisha na utengenezaji na usambazaji wa samani mbalimbali.

Mwanaume mmoja aliye valia koti refu lenye rangi ya bluu, ameshika mashine akichonga kipande cha mbao kilicho juu ya meza. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu ya utengenezaji wa samani mbalimbali.

Vitanda vilivyotengenezwa kwa chuma na mbao, vingine vikiwa vina rangi ya bluu bahari na vingine vikiwa vimepakwa rangi nyeupe vimepangwa kwa utaratibu maalumu. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uuzaji wa thamani mbalimbali.

Masofa yenye rangi nyeusi pamoja na meza zilizo tengenezwa kwa mbao, vimepangwa kwa utaratibu maalim ndani ya chumba. Hii inaashiria kua hii ni sehemu inayo jihusisha na utengenezaji wa samani mbalimbali

Masofa yenye rangi nyeusi na mito yenye rangi ya bluu, njano, pamoja na bluu bahari yamepangwa kwa utaratibu mzuri, hii inaashiria kuwa hii ni sehemu inayojihusisha na uuzaji wa samani mbalimbali.

Mwanaume mmoja akiwa ameketi ameshika mboga za majani, juu ya meza Kuwa Kuna karroti, mapapai na mboga nyingine za majani. Hii inaashiria kuwa hii ni sehemu ya soko inayohusika na uuzaji wa vyakula mbalibali.

Watu wa jinsia ya kike na ya kiume wapo ndani ya soko maalumu la kuuzia vifaa mbalimbali wameshika mifuko, na wengine wameshika mizigo mbalimbali, hii ina ashiria kuwa hili ni soko kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa mbalimbali.